Wafanyi kazi wa umeme wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme karibu na mahali panapo onekana kama kando ya barabara. Mtu mmoja yuko juu ya nguzo akitumia ngazi akirekebisha au kusimamia miundo mbinu ya umeme ambayo ni muhimu kwa usambazaji wa umeme.

Guzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu ikiwa imesimama wazi na mtu mmoja akiwa chini yake. Nguzo hizi ni sehemu muhimu ya miundombinu ya kusafirisha umeme kutoka vituo vya uzalishaji hadi vituo vidogo vya kusambaza ikionyesha uhamishaji wa umeme.

Kituo kikubwa cha kupoza umeme chenye miundo ya chuma na inchilati za kauli zinazoonyesha mfumo wa changamano wa usambazaji na udhibiti wa umeme. Kituo hiki ni muhimu kwa kusambaza umeme kwa maeneo makubwa.

Ndege mkubwa aitwaye mbuni, ni ndege anayepatikana katika mazingira ya asili. Uwepo wake unahashiria umuhimu wa uhifadhi wa wanyama pori, na usimamizi wa mali asili, ili kuhakikisha viumbe kama hawa wanaendelea kuwepo katika makaazi yao ya asili.

Eneo lenye magari mengi yaliyosimama na bango lenye kuashiria maelekezo ya Kilicho, Kisumu na Kakamega. Hii inaashiria kituo cha mabasi au matatu ambapo abiria husafiri kwenda miji mbalimbali ikionyesha shughuli za usafiri wa umma.

Shughuli nyingi katika kituo cha mabasi chenye matatu na mabasi kadhaa yakiwa yamesimama. Watu wanatembea katikati ya magari wakionyesha msongamano wa abiria wanaotumia usafiri wa umma. Hali hii ni yakawaida katika vituo vya usafiri wa umma mjini.

Basi la abiria au matatu lililo kuwa limeandikwa 105 shutle likiwa limeegeshwa kando ya jengo. Abiria na watu wengine wanaonekana karibu na basi ikionyesha shughuli za kawaida za usafiri wa umma mjini.

Barabara yenye magari yaliyosimama na mengine yakipita ikionyesha shughuli za usafiri. Ingawa hakuna magari ya abiria yanayoonekana wazi kama matatu au mabasi. Barabara kama hii ni njia kuu kwa usafiri wa umma na binafsi kuunganisha maeneo mbalimbali.

Rundo la mabomba meusi makubwa yaliyolala chini karibu na shamba la kijani kibichi, mabomba haya ni muhimu kwa miundo mbinu na usambazaji maji, yakitumika kusafirisha maji kutoka vyanzo hadi maeneo mbalimbali, na ni sehemu muhimu ya usimamizi wa rasilimali za maji.

Lori la taka lenye maandishi, LET'S MAKE EASTLEIGH GREEN AND CLEAN ,likiwa limebeba rundo la mifuko iliyojaa takataka. Lori hili linaashiria huduma za usimamizi wa taka muhimu kwa kudumisha usafi wa mazingira na afya ya jamii. Ingawa halihusiani moja kwa moja na usambazaji wa maji.

Lori kubwa lililojaa takataka, wafanyi kazi wako juu ya lori wakipanga takataka hizo inaashiria shughuli za usimamizi wa taka na usafi wa mazingira usafirishaji wa taka ni muhimu kwa afya ya jamii na uhifadi wa maji safi.